Mwanamke mwenye nywele za rangi ya shaba amevaa miwani na koti jeusi. Akitazama kwa makini kichunguzi cha kompyuta. Mkono wake wa kulia umewekwa chini ya kidevu chake, akionyesha mawazo mazito au umakini.

Mazingira ya ndani ya darasa na kundi la watu wanne anayeonekana kuwa mwalimu na wanafunzi watatu wakiwa wamekusanyika karibu na kompyuta mpakato kwenye meza ya mbao. Mtu mkuu, mwanaume mzima mwenye ngozi nyeusi anaonekana kuwa mwalimu.

Kijana mweusi, anayeonekana kuwa umri wa miaka kumi na tisa au ishirini na kitu ameketi kwenye meza ya mbao, na amezingatia sana kompyuta ndogo. Amevaa fulana ya rangi nyepesi yenye muundo wa picha, na ana vipokea sauti vya masikio vimeninginia shingoni mwake.

Mwanamke mchanga mweusi amevaa sweta ya kijivu na hijabu nyeusi, ameketi kwenye kiti cha rangi ya haradari, anangalia chini kwenye kompyuta mkononi iliyowekwa mapajani mwake. Mwangaza wa jua unaangaza eneo kutoka dirisha la karibu.

Wasichana wawili wadogo labda dada au marafiki wakishughulika na kompyuta mpakato katika mazingira ya ndani yanayoonekana kuwa ya kupendeza labda chumba cha kulala. Mtazamo ni wa karibu picha iliyoinuliwa kidogo ikiangalia chini.

Picha iliyoundwa kijiditali ikiwa imewekwa kwenye mandhari ya rangi ya zambarau isiyo kolea, ikionyesha vitu vinavyohusiana na elimu na kujifunza kijiditali. Katikati kuna kompyuta mpakato ya fedha yenye skrini nyeusi.

Mchoro uliotengenezwa kidijitali unaoashiria ujifunzaji wakidijitali na upatikanaji wa habari kupitia teknolojia ya simu. Inaonyesha simu mahiri ya kisasa ikiwa imelala juu ya dawati au meza ambayo yenye rangi nyepesi.

Mazingira ya kisasa ya kujifunza kwa njia ya mtandao au mazingira ya kazi mseto. Katika sehemu ya mbele, kompyuta ndogo nyeusi inaonyesha uwazi kwenye meza nyeupe. Skrini ya kompyuta ndogo inaonesha mwanamke mwenye nywele za dhahabu.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizofungwa nyuma amevaa miwani na vipokea sauti vya masikio akiwa amezingatia sana kifuatilizi cha kompyuta. Ameketi kwenye kiti cha ofisi chenye mgongo mrefu na rangi nyepesi.

Picha iliyopigwa kutoka pembe ya juu, inaonyesha mtu mwenye nywele zilizopinda zenye rangi ya kahawia nyekundu kutoka nyuma. Ameketi kwenye dawati la mbao nyepesi na anashiriki katika simu ya video kwenye kompyuta ndogo. Skrini ya kompyuta ndogo inaonyesha angalau watu wengine watatu, ikipendekeza mkutano wa mtandaoni au darasa la mtandaoni.

Wasichana wawili wadogo, labda wanafunzi. Wakiwa wameketi kwenye dawati na wanatabasamu moja kwa moja kwenye kamera. Wote wawili wana nywele za rangi nyepesi, na wamevaa nguo za juu za kawaida. Huku msichana wa upande wa kushoto, akiwa amevaa shati la mikono mirefu la rangi ya waridi hafifu, na msichana wa upande wa kulia, akiwa amevaa topu ya mikono mifupi ya rangi ya waridi.

Wasichana wawili wadogo wakiingiliana na kompyuta ndogo iliyowekwa maandishi yanayohusiana na elimu. Mazingira yanaonekana kuwa nje labda kwenye ukumbi au eneo kama hilo na jengo likiwa nyuma kwa ukungu.

Ndani ya maabara ya sayansi, labda katika taasisi ya elimu, kutokana na muktadha wa vifaa na miundombinu ya kielimu, kuna watu kadhaa wanaoonekana kuwa wanafunzi au watafiti. Wote wamevaa makoti meupe ya maabara.

Nje ya jengo la ghorofa nyingi pengine kituo cha elimu kama vile shule au bweni lenye muundo wa kipekee na unaojirudia. Jengo hilo lina corridor nyingi za wazi kwenye kila ghorofa zinazotambulika kwa nguzo zenye rangi.

Ukumbi mkubwa wa kisasa uliojaa kile kinachoonekana kuwa wanafunzi. Mpangilio wa viti ni wa ngazi umbo wa nusu duara . Viti vimefunikwa kwa rangi nyekundu inayovutia ikiundwa tofauti kubwa na mavazi ya wengi wa walio huthuria.

Mambo ya ndani ya chumba rahisi chenye samani chache. Kitanda chenye blanketi ya miraba ya bluu na nyeupe Kiko upande wa kulia kimetandikwa vizuri. Kuta zimepakwa rangi mbili nyeupe upande wa juu na rangi ya chungwa hafifu upande wa chini.

Chumba cha kulala kisicho na makuu au chumba cha mabweni chenye samani muhimu. Upande wa kushoto wa picha kuna kitanda kimoja kinachoonekana kilichofunikwa na kitambaa cha rangi ya kijani. Taulo au blanketi iliyokunjwa ya bluu na nyeupe imewekwa vizuri kitandani.

Muonekano mpana wa ukumbi tupu au ukumbi wa mihadhara, unaoonyesha safu ya viti vingi vilivyofunikwa kwa kitambaa chekundu. Eneo la kuketi limepangwa kwa ngazi ,likiwa na sehemu nyingi zinazopanda polepole kuelekea nyuma.

Chumba chepesi kisicho na mapambo mengi. Labda chumba cha mabweni au chumba kidogo cha kulala. Upande wa kushoto wa picha kuna kitanda kimoja chenye ubao mwepesi wa mbao kichwani. Kitanda kimewekwa shuka ya rangi ya waridi hafifu.

Ndani ya darasa au eneo la kusomea, lenye sifa ya mpangilio wake wa kiutendaji na usio na mapambo mengi. Tabia ya kituo cha elimu, chumba hicho, kina meza kadhaa ndefu, za mstatili za mbao, zilizooanishwa na benchi za mbao zinazofanana.

Chumba rahisi cha kulala. Labda chumba cha mabueni au nafasi ya kuhishi isiyo na fahari. Chenye samani za msingi. Upande wakulia wapicha, kuna kitanda kimoja, chenye fremu ya mbao. Kilicho funikwa na kitambaa chepesi cha bluu.

Darasa tupu au ukumbi wa kusomea wenye meza ndefu nyingi na viti vilivyopangwa kwa safu. Chumba kina madirisha makubwa yenye mapazia mekundu upande wa kulia, na ubao mweupe unaoonekana.

Kundi la watu, baadhi wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni ya kiafrika wakitembea kile kinachoonekana kuwa tukio la ndani au sherehe. Puto zinaonekana juu na bango lenye maandishi linaonekana kwa kiasi.

Kundi kubwa la wanafunzi, pengine wa shule ya msingi au sekondari, wakiwa wamevaa fulana zinazofanana zenye rangi nyeusi zilizoandikwa Run Kenya . Wakipiga picha mbele ya basi la shule la rangi ya njano kutoka Thika Road Christian School.

Kijana mwenye mkoba akijaribu kufikia kitabu kwenye rafu ndefu ya mbao iliyojaa vitabu vingi, katika eneo linaloonekana kuwa maktaba au duka la vitabu na lenye mazingira ya kuvutia.

Mwanamke mzima na kijana mwenye mahitaji maalum wote wakishiriki wakati wa mwingiliano wa furaha wanapocheka pamoja mezani. Mwanamke akiwa na tabasamu anashika mkono wa kijana huyo ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Msichana mdogo, labda mwenye asili ya Asia Kusini, akitabasama kwa upana na kushiriki kwa shauku katika lugha ya ishara, amewekwa upande wa kushoto wa picha akitazama kidogo upande wa kulia ambapo mikono na mkono wa mtu mwingine vinaonekana mbele.

Mvulana mdogo mwenye ugonjwa wa down na mwanamke mzima anayeweza kuwa mwalimu au mtaalamu wakishiriki katika shughuli kwenye meza ya kijani. Mvulana huyo ambaye anaonekana kuwa na umri wa shule ya msingi amevaa shati la miraba ya buluu na nyeupe na anaangalia moja kwa moja kwenye kamera na tabasamu ndogo.

Watu Wawili wakishiriki katika kile kinachoonekana kuwa mazungumzo wakitumia lugha ya ishara. Katika sehemu ya mbele, nyuma ya kichwa cha mwanamme na bega lake vinaonekana huku akitazama mbali na mtazamaji. Amevaa shati la miraba na mikono yake imewekwa kuunda ishara ikionyesha kuwa anawasiliana kikamilifu.

Wanawake wawili mbele, wakishiriki katika majadiliano au ukaguzi wa nyaraka , huku watu wengine wakiwa wamefifia nyuma. Upande wa kulia, mwanamke mzima mwenye nywele za mawimbi za kahawia na miwani. Ameshika na kutazama karatasi fulani, amevaa fulana nyeupe isiyo na mikono na suruali nyekundu kahawia.

Watu wazima watatu, katika kile kinachoonekana kuwa darasa au ofisi wakishirikiana kwa ukaribu na komputa ndogo. Upande wa kulia, mwanaume mwenye miwani ameketi kwenye meza nyeupe akichapa kikamilifu kwenye komputa ndogo yenye rangi nyeusi. Amevaa shati nyeupe yenye kola na ameketi kwenye kiti chekundu cha ofisi.

Vijana watatu ambao wanaonekana kuwa na ulemavu wa kuona wakizingatia kwa makini shughuli ya kujifunza kwa vitendo kwenye meza. Wanashiriki katika kile kinachoonekana kama jiometria ya kugusa au zoezi la kuchora kiufundi wakitumia zana maalum kubwa za rangi ya chungwa na rula.

Wanaume wawili waliovalia sare za kazi za bluu wakiwa katika mazingira ya viwanda labda wakishiriki katika shughuli ya kujifunza au mafunzo. Mbele mwanaume mwenye Down syndrome ameketi akitazama kwa makini na kugusa kifaa cha kompyuta anachokishika. Ana ndevu na amevaa sare ya bluu.

Kijana mwenye nywele fupi nyeusi amevaa shati ya njano yenye kola, ameketi kwenye kiti cha magurudumu mbele ya dawati la mbao. Anashiriki kikamilifu katika kazi, akiwa na mkono wake wa kushoto kwenye kibodi cha kompyuta ndogo.

Kundi la watu wazima wanne, wakifanya shughuli za sanaa au ufundi, kwenye meza kubwa katika eneo linaloonekana kuwa darasa. Mtazamo umewekwa kwa mwanaume aliyevaa shati jeusi la polo, ambaye anaonekana kuwa mkufunzi au mwezeshaji anayeshikilia kipande cha karatasi nyeusi.